Wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika uwanjani wakionekana kusherehekea au kushikana mikono baada ya mchezo au ushindi. Wengi wao wamevaa sare za rangi nyeusi na mistari ya machungwa huku mmoja akiwa amevaa sare ya kijani kibichi.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wote wakiwa wamevalia jezi zenye maandishi Bandari FC, wachezaji hao wamekusanyika pamoja wakikumbatiana na kucheka wakionyesha furaha na ushirikiano.

Mwanaume mchanga akiwa amesimama nje, labda kwenye eneo la maegesho au uwanja. Amevalia fulana refu ya mikono mirefu nyeusi, shati la ndani la samawati , suruali nyeupe na kofia ya samawati ya baseball.

Timu ya raga ya Kenya wakiwa wamevalia jezi nyekundu na nyeupe wakisherehekea ushindi na kombe. Kombe hilo lina sanamu mbili za tembo zikipigana likishikiliwa juu na wachezaji wawili wa timu.

Kundi la mashabiki wa mpira wa miguu wengi wao wakionekana kuwa na msisimko. Katikati mwanamke amevaa jezi nyeupe na ameshikilia skafu ndefu ya kijani iliyoandikwa Gor Mahia akionyesha tabasamu na uso wenye furaha.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia mashati meupe yenye mikono mirefu na mikufu miekundu wakizuru au kukagua kituo cha huduma centre nchini kenya . Mwanamke mmoja amesimama nyuma ya kaunta akizungumza na mwanaume aliyevaa suti nyeusi.

Eneo la shughuli za uhudumiaji wa uma chini ya hema likionekana kama kituo cha usajili au utoaji wa huduma za serikali kuna watu wengi walio kusanyika baadhi wakiwa wamekaa wakihudumiwa mezani na wengine wamesimama kwenye foleni nyuma.

Kundi la watu , wengi wao wakiwa wamevalia majoho meusi kama ya wanasheria au majaji . Wamesimama nje na wanaonekana kushiriki katika mkutano au tamasha . Baadhi yao wanashikilia mabango . Mbele yao kuna meza iliyo na nembo ikionyesha kuwa tukio hili linaweza kuhusiana na maswala ya kisheria nchini Kenya.

Picha ya mwanamke aliyevaa vazi refu jekundu na mkufu shingoni. Ana nywele zilizosimama na amekuja mikono yake. Upande wa kushoto wa bango, kuna maandishi makubwa yanayosema.

Kundi la watu kumi wakiwa wamesimamam mbele ya jukwaa lenye mapambo ya rangi za bendera ya Kenya na nembo ya nchi. Watu hao wamevalia mavazi rasmi wengine wakiwa wamevalia majoho meusi ya kisheria na wengine suti.

Mwanamke mwenye nywele fupi zenye afro amevaa miwani meusi ya jua na bendi ya kichwa yenye rangi za bendera ya Kenya. Ameshikilia bendera ya Kenya na anaonekana akipiga kelele kwa msisimko mkubwa mdomo wake ukiwa wazi.

Mchezo wa mpira wa kikapu unaoendelea uwanjani , wachezaji kadhaa wanaonekana kushindana vikali kuwania mpira , mchezaji mmoja ameshikilia mpira wenye rangi ya chungwa na mchezaji mwingine anaonekana akimzuia .

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo za rangi ya kijani wakifuatana na lori lililopambwa Kwa michoro na maandishi . Baadhi ya watu wameketi juu ya Lori huku wengine wakitembea au kukimbia Kando ya lori barabarani.

Mfereji mrefu uliokuwa umefukuliwa kando ya barabara, ukiwa umejaa maji ya kahawia. Udongo uliotolewa umerundikana kando ya mfereji. Kwa umbali, kuna majengo na watu wachache wakiwa wanaongea.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa mazoezini uwanjani. Wengi wao wamevaa jezi ya samawati na nyeupe huku wengine wakiwa wamevaa fulana za rangi tofauti kama vile kijani kibichi na waridi.

Kundi la watu, wengi wao wakiwa wamevalia nguo nyekundu, au rangi ya machungwa, wakishangilia kwa shauku kwenye jukuaa la uwanja wa michezo, mwanamme mmoja, labda kiongozi, amevalia fulana ya rangi ya machungwa na kofia nyeusi, akiwa ameinua mikono yake juu kuashilia ushindi au msisimko.

Mwanariadha wa kiume akianguka kwenye shimo la mchanga baada ya kuruka mbali, huku mchanga ukirushwa hewani. Amevalia shati jeupe lenye namba na maandishi. Nyuma yake kuna jukwaa la uwanja wa riadha lenye viti vyenye rangi nyekundu, nyeusi na kijani.

Kundi la watu wengi wao wakiwa wamevaa kofia nyekundu zenye nembo . Mwanaume mmoja amevalia suti nyeusi akimkabidhi mwingine hati au cheti huku wakitabasamu ,nyuma Yao kuna jengo lenye Maandishi Kenya African National.

Kundi la watu ndani ya kituo kinachoonekana kuwa cha huduma ya uma au ofisi kubwa, yenye maandishi Huduma Centre kwa umbali. Kuna watu wamesimama na wengine wakikama kwa kompyuta wakifanya kazi.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ya mbao wakijaza fomu au nyaraka mbalimbali, wanaume wawili wameketi mmoja akivalia shati la kijani mwingine shati ya michirizi ya samawati na nyeupe wote wakiwa wanajaza karatasi kwa kalamu.

Kundi la mashabiki wa soka wakiwa na jezi za kijani na nyeupe ambazo zina nembo za sport pesa wakisheherekea au wakiwa kwenye maandamano. Mmoja wao amevaa miwani mikubwa ya rangi ya kijani na Kofia yenye nyingi akionyesha shauku kubwa.

Ufisi ya huduma za uhamiaji nchini Kenya ambapo watu wengi wamekusanyika wakisubiri kuhudumiwa kuna kaunta kadhaa zilizo hesabiwa kama vile kaunta sita , kaunta saba na kaunta nane ambapo mafisa wa uhamiaji wanahudumia wananchi.

Kundi kubwa la mashabiki wa Kenya, wakiwa wamekusanyika kwenye viunga vya uwanja au jukwaa wakisherehekea kwa shauku kubwa. Wengi wao wamevaa nguo zenye rangi za pendera ya Kenya na wameshikilia pendera za Kenya.

Kundi la mashabiki wa soka wwengi wao wakiwa wamevalia jezi za samawati na nyeupe wakishangilia kwa shauku kubwa kwenye uwanja wa michezo. Wengine wamebeba tarumbeta na mabango madogo nyuso zao zinaonyesha furaha na msisimuko.

Watu watatu wenye furaha na shauku labda mashabiki wa michezo wakiwa wamepaka rangi za bendera ya Kenya usoni, wote wamevalia nguo nyekundu na mmoja amevaa kofia ya kijani na miwani ya jua ya rangi ya chungwa.

Eneo lenye shughuli nyingi ndani ya kituo cha Huduma Kenya. Ambacho kinatoa huduma za serikali kwa wananchi. Kuna wafanyikazi kadhaa wakiwahudumia wateja kwenye kompyuta na wengine wamesimama wakifuatilia.

Eneo la nje chini ya hema, ambapo huduma fulani inatolewa kwa uma, mbele kuna meza ndefu ambapo mwanaume mmoja amekaa akitumia kompyuta ndogo, inaonekana anawasaidia watu kujaza fomu au kujiandikisha kwa kitu fulani, kwani kuna foleni ya watu wakisubiri nyuma yake.

Kundi la watu wakiwa wamekusanyika karibu na meza ndefu iliyofunikwa na kitambaa cha kijani. Watu wengi wamevalia barakoa ikionyesha kuwa picha ilipigwa wakati wa jangwa la Covid-19 au wakati tahadhari za afya zilikuwa muhimu.

Kundi la mashabiki wa michezo, wengi wao wakiwa wamevalia nguo zenye rangi ya kijani, nyekundu na nyeusi, ambazo kuwakilisha bendera ya Kenya. Wanaonekana wakiwa katika uwanja wa michezo au tukio la hadhara, baadhi wakiwa wameshikilia bendera ndogo za Kenya.

Kundi kubwa la watu wengi wao wakiwa wanaume, wakishangilia kwa mikono iliyoinuliwa juu. Baadhi yao wameshikilia maua. Mbele yao kuna bendera kubwa ya Kenya na nyuma yao kuna bango lenye picha ya mwanamichezo na labda nembo ya simba.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakishangilia kwa furaha kubwa wakiwa wameinua kombe kubwa la dhahabu na mpira wa miguu wa rangi ya njano na samawati. Wengi wao wamevaa jezi za kijani na njano na baadhi yao wana medali shingoni.

Watu watatu wakiwa wamevalia nguo nyekundu na kofia nyekundu wakiwa wameketi pamoja na kuongea. Mwanamke aliye upande wa kushoto anaonekana akiongea kwa bidii na kuelekeza kidole chake huku wanaume wawili wakimsikiliza kwa makini.

Kundi kubwa la watu, wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana za rangi nyeupe, kijani na nyeusi, wamesimama na kukaa mbele ya jengo. Juu ya jengo hilo kuna bango kubwa, pamoja na nembo ya serikali ya Kenya.

Tukio rasmi na muhimu linaonekana kuwa sherehe ya kuapishwa au utiaji saini wa hati, katikati ya picha mwanaume mmoja aliyevaa suti nyeusi ameketi akitia saini kwenye nyaraka zilizoekwa juu ya meza.

Kundi la wanaume wakiketi kwenye viti vya uwanja wa michezo labda wakitazama mechi au tukio. Mwanaume mmoja amevaa shati la njano na suruali ya samawati hakimu ameketi mbele na kutabasamu.

Wafanyakazi kadhaa wa Huduma Kenya, wakiwa wamekaa mbele ya komputa zao na kuwahudumia wateja. Wamevalia sare zinazofanana, shati nyeupe au fulana nyeusi na michirizi mwekundu.

Wafanyakazi wa benki wakiwa katika mazingira ya ofisi, mwanamke mmoja katikati akiwa amevalia sare ya huduma kwa wateja anatabasamu na amesimama mbele ya dawati lililojazwa na trays za fedha taslimu zilizopangwa kwa uangalifu.

Umati mkubwa wa watu wakiwa katika shamrashamra labda kwenye mchezo wa soka au kwenye tamasha, wengi wao wamevaa jezi au nguo zenye rangi ya timu na wameinua mikono yao juu wengine wakipiga makofi kuashiria shangwe na msisimko mkubwa.

Watu watatu, wawili wanawake na mwanamume mmoja wakiwa wamevalia majoho mekundu na meusi yanayoonekana kama mavazi ya mahakama. Wote wanaonekana kutabasamu na wanapiga picha mbele ya ngazi na jengo likionyesha hisia za furaha na sherehe.

Eneo la kusubiri au huduma kwa wateja, huenda katika ofisi ya umma au taasisi ya kutoa huduma. Kuna watu mbalimbali wakiwemo wanawake, wanaume, na mtoto mchanga, wakiwa wamekaa kwenye viti wakisubiri.

Mkutano au semina inayo endelea ndani ya jengo la posta. Mwanaume mmoja amesimama akizungumza na kundi la watu walio keti na kusikiliza kwa makini. Watu hawa wanaonekana

Wanaume wawili ndani ya kituo cha huduma Kenya. Mwanamume mmoja aliyevaa suti ya samawati na tai nyekundu anaonekana akijaza fomu au kuandika kwenye karatasi. Mwanamume mwingine aliyevaa jaketi jeusi na ndevu fupi amesimama karibu naye akimwangalia.

Timu ya mpira wa miguu, wachezaji wengi wakiwa wamevalia jezi nyeusi na za njano wakisherehekea au kuzungumza uwanjani, mchezaji mmoja ambaye yuko katikati akiwa amevalia jezi nyeusi namba tisa anaonekana akipiga kelele kwa furaha na mikono imefunguka.

Tukio rasmi, inawezekana ni sherehe ya kuapishwa au hafla muhimu ya kitaifa. Kuna watu wanne muhimu mbele, mwanamume aliyevaa joho la kihakimu na wigi, mwanamke akishika kitabu wazi akionekana akisoma au kuongoza kiapo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru kenyatta akiwa amevalia suti na kuweka mkono wake juu ya kitabu cha katiba.

Kundi la wanaume, wengine wakiwa wamevalia fulana za kijani, wakikusanyika nje huku kukiwa na moto mdogo ardhini mbele yao. Wengine wanashikilia zana au vitu vinavyoonekana kama ngao au ngoma zenye nembo ya Gor Mahia. Inaonekana kama sherehe au mkutano wa mashabiki wa timu ya mpira wa miguu.

Mkutano mkubwa au tukio la jamii lililofanyika chini ya hema kubwa nyeupe, watu wengi wamekusanyika wengine, wamekaa kwenye viti ya plastiki venye rangi tofauti huku wengine wamesimama.

Mchezo wa mpira wa miguu uwanjani, huku wachezaji kadhaa wakiwa uwanjani na mpira ukiwa hewani, nyuma yao kuna umati mkubwa wa mashabiki walioketi kwenye viti vya uwanja, na majengo yanaonekana kama yanajengwa kwa umbali.

Mwanamke aliyeketi kwenye kiti chekundu. Mgongo wake ukiwa umetazamana na kamera. Akihudumiwa na mhudumu wa kike kupitia kaunta ya huduma. Mwanamke anayehudumiwa ana nywele ndefu zilizo sokotwe.

Mwanamume mweupe aliyevaa kofia na miwani ya jua akitabasamu na kuongea mbele ya umati wa watu. amevaa shati jeusi na kaptura na kuna bendera ya Kenya chini yake. Nyuma yake kuna umati mkubwa wa watu wanaoshangilia baadhi yao wakiwa wamebeba bendera ndogo.

Uso wa mtu labda mwanamme akiwa amevalia kofia na barakoa zisizo za kawaida zilizotengenezwa kwa karatasi au kitambaa cheupe. Kofia na barakoa zote zina nembo ya jogoo mwekundu.

Kundi la watu watano wakiwa wamesimama nje huku bendera za Kenya zikionekana nyuma yao wanaume watatu wamevaa suti rasmi huku mwanamke mmoja akiwa amevaa mavazi rasmi ya kisheria au kitaalima.

Umati wa watu wenye furaha. Wengi wao, wakiwa wamevalia nguo nyekundu na wengine wakiwa wameshika bendera ndogo za Kenya. Wanaoneka wakiwa katika tukio la michezo, tamasha au mkusanyiko mwingine wa kusherehekea.

Eneo la shughuli za kijamii au utoaji wa huduma mbalimbali chini ya hema zikiwemo huduma zinazohusiana na vitambulisho. Kuna watu wengi wamekusanyika, baadhi wakiwa wamesimama kwenye foleni na wengine wakiwa wameketi wakihudumiwa.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu, wakiwa kwenye uwanja wa kijani kibichi. Mchezaji aliye mbele, amevalia jezi ya samawati na nyeupe yenye milia. Anaoneka akimiliki mpira wa miguu. Mchezaji mwingine amevalia jezi ya njano na anaonekana akimfuatilia.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike uwanjani. Mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine jezi ya kijani na nyekundu. Mchezaji wa kijani anashikilia mpira na anaonekana akijaribu kumkimbia mpinzani wake. Ambaye amenyooshea mkono juu kujaribu kumzuia.

Shuguli ya usajili au huduma ya jmma inayofanyika chini ya hema, mwanaume mmoja ameketi mezani akitumia kompyuta mbali akionekana akichapa kitu au kusajili taarifa.

Umati wa watu wakubwa ukiwa katika kile kilichoonekana kuwa uwanja wa michezo au tamasha wengi wao wameinua mikono juu wakishangilia na kuonekana kufurahia baadhi yao wamevalia nguo zenye rangi ya Kenya na wengine wameshikilia bendera ndogo za Kenya.

Jopo la majaji watatu wakiwa wamevalia majoho mekunde na meupe na wigi za kitamaduni wameketi nyuma ya meza ndefu iliyofunikwa kwa kitambaa jeupe, majaji wawili wakiume na mwanamke mmoja wanaonekana wakiendesha kikao cha mahakama.

Umati mkubwa wa watu wakishangilia na kuonyesha msisimuko mkubwa wengi wao wakiwa wameinua mikono juu angani baadhi ya watu wameshikilia bendera za Kenya na mabango mengine na baadhi yao wamevalia tishati zenye rangi ya bendera ya Kenya.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu. Mmoja amevaa jezi nyeupe na mwingine nyekundu. Wakichuana kuwania mpira uwanjani. Kuna wachezaji wengine kwa mbali na mabango ya matangazo nyuma yao.

Eneo la ujenzi au uchimbaji mkubwa wa udongo. Sehemu kubwa ya udongo imechimbwa na kutengeneza mifereji au mashimo marefu na kuna mitaro yenye maji kidogo. Mashine kubwa ya uchimbaji yenye nembo ya Hyundai inaonekana upande wa kushoto ikiashiria kazi kubwa ya ujenzi.

Kundi kubwa la watu wanaume na wanawake wengi wao wakiwa wamevaa fulana au mashati meupe na kijani au nyeusi wakipiga picha ya pamoja mbele ya jengo. Juu ya jengo kuna bango kubwa lenye maandishi nembo ya Kenya pia inaonekana juu ya bango.

Kundi la watu likiwa wamekusanyika chini ya hema kubwa, wengine wakiwa wamekaa kwenye meza wakifanya kazi kwenye kompyuta au kujaza fomu, wengi wao wamevaa barakoa, inaonekana kama , tukio la usajili, mkutano, au huduma za jamii zinazotolewa nje.

Kundi la wachezaji wa mpira wa miguu wakiwa wamekusanyika pamoja uwanjani wamekumbatiana wengi wao wamevaa jezi za njano na kaptura nyeusi huku mmoja akiwa amevaa jezi ya pinki.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia mavazi rasmi ya kibiashara wakisimama ndani ya chumba. Katikati ya picha mwanaume aliyevaa suti nyeusi na tai nyekundu anatabasamu huku akishika hati ya rangi ya samawati pamoja na mwanamke aliyesimama kando yake aliyevaa suti nyeusi yenye mapambo meupe.

Kundi la watu wazima, wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya samawati au rangi zinazofanana, yakipendekeza ushiriki wa kisiasa au kijamii. Kati kati ya picha kuna mwanaume anayezumgumza kwenye kinanda, akionekana kuwa kiongozi wa kundi Hilo.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika nje labda katika eneo la wazi au bustani wakishiriki katika shughuli fulani ya utawala au ya kutoa huduma . Mwanamke mmoja ameketi kwenye kiti cha samawati akijaza fomu kwenye meza ndogo ya mbao.

Wachezaji wawili wa mpira wa miguu wakiwa uwanjani wakati wa mchezo. Mchezaji aliye mbele, amevaa jezi ya rangi ya machungwa na nyeusi yenye mistari ,anaonekana akishangilia au kulalamika kwa hisia kali, huku mdomo wake ukiwa wazi.

Kundi la watu wazima wengi wao wakiwa wamevalia sare zinazofanana ndani ya jengo la kisasa linaloonekana kuwa kituo cha huduma kwa umma. Juu ya ukuta kuna maandishi na nembo ya huduma Kenya ikionyesha kuwa mahali papo ni kituo cha huduma centre nchini Kenya.

Dawati la habari la Huduma Kenya ndani ya jengo kubwa. Dawati hilo ni jeupe na lina maandishi ya kijani information desk na nembo ya Huduma Kenya. Nyuma ya dawati kuna nafasi wazi yenye madawati mengi na dirisha kubwa, ikionyesha mazingira ya ofisi au kituo cha huduma.

Afisa wa huduma za umma labda katika ofisi ya serikali au benki aki hudumia wateja kupitia kaunta ya kioo. Mwanaume huyo amevalia shati jeupe na vesti ya samawati na anaonekana akichunguza nyaraka mbele yake huku akiwa na kalamu mkononi.

Wachezaji wawili wa mpira wa kikapu wa kike wakiwa katikati ya mchezo ,mchezaji mmoja aliyevaa jezi nyeupe na samawati ameshikilia mpira wa kikapu na anaonekana akijaribu kupiga chenga.

Kundi la watu pengine wafanyakazi wakiwa wamesimama mbele ya jengo jeupe lenye nembo ya huduma kenya na kauli mbiu ya service exellence wengi wao wamevaa sare za mashsti meupe na suruari nyeusi.

Umati wa watu wengi. Wengi wao wakiwa wamevalia nguo za kijani na nyeupe wakiwa katika tukio la umma au mchezo. Kati kati ya picha kuna mwanaume aliyeshikilia bango jeupe lenye maandishi makubwa " We now need Man City " huku mikono yake ikiwa imeinuliwa.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi likiwa limewekwa juu ya jukwaa la chuma lililojengwa juu ya jengo, kuna ngazi ya chuma inayoelekea kwenye tanki na chini yake kuna vitu vingine kama vile pipa la taka na koni ya usalama.

Wachezaji wa mpira wa miguu uwanjani wakati wa mchezo, na umati wa mashabiki nyuma. Mchezaji aliyevalia jezi nyekundu na namba kumi na nne yuko katikati ya picha akimiliki mpira, akionekana akijaribu kuwapita wachezaji wanne wa timu pinzani, waliovalia jezi za njano na kaptura za samawati.

Mwanamume akiweka kidole chake kwenye kifaa cha kuchanganua alama za vidole, huku wanaume wengine kadhaa wakiwa wamesimama nyuma yake wakifuatilia. Inaonekana kama tukio la usajili au uthibitishaji wa ki biometric .